Naam ni afisi ya kiserikali ambayo inahusiana na ile kutoa huduma zikiwemo zile cheti cha kuzaliwa. Pale kuna mama ambaye amekuja kuchukua cheti chake. Na pia kuna waziri pale amekuja kuhakiki kwamba zile viwango ama vitengo ambazo zimewekwa kufanya ile kazi; wanafanya kuzingatia sheria ama masharti ambazo ziko pale.

Wakiserikali ama wa uongozi amabapo inahusisha wananchi wa kawaida ambao wamevaa baji za kiuzalendo pia wamebeba pale bendera yao wanashangilia wakokatika raha, wengine wanaimba, wengine wanabeba vifirimbi, wengine wanabeba mikono juu, wengine wamevaa makofia, shughuli mzima ya kusherehekea inaendelea.

Naam. Katika ofisi hii ni ofisi ya kiserikali ambapo watu wameenda kupata huduma mbali mbali lakini kuna watu wanataka pasipoti ili kuwawezesha kuweza kuenda katika shughuli zao katika nchi za nje. Pia kuna pale askari ambaye anahakikisha kwamba kuna usalama unaoendelea vizuri. Na hao wengine wameketi wametulia wanangoja zamu yao ifike. Asante sana.

Muktadha bado ni wa kiserikali, kile kitengo ambacho kinahusiana na mambo ya michezo. Tunafaa pale wananchi ambao wamejitokeza kwa wingi ili kuweza kushabikia ama kusherehekea timu yao. Wamebeba bendera kuashiria uzalendo wao. Pia kuna wale ambao wamevaa kofia. Pia kuna wale ambao wamevaa nguo za kirasmi za Kenya.

Muktadha ni wa kiserikali kile kitengo cha mchezo pale kuna wachezaji ambao wako katika kinyang'anyiro cha soka timu zote mbili watazamaji wamekuja kwa wingi wao kushabikia timu zao ili waweze kupata ushindi.

Muktadha ni wa ofisi ama ma ofisa wa serikali ambao wanafanya kazi ya kusajili wananchi. Wananchi wamekuja pale ili waweze kusajiliwa vile vile wao wana akili kwamba wanajizatiti ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata zile huduma ambazo wanafaaa kusajiliwa ili waweze kupata.

Tuko katika ofisi ya kiserikali ambayo inatoa huduma za kiserikali kwa mwananchi wa kawaida, kuna pale waudumu ambao wameketi ambao wamevaa barakoa vilevile wako katika mbele yao kuna tarakilishi kuna wanachi wa kawaida ambao pia wamekuja katika shuguli yenyewe.

Jumba ya kiserikali ambayo inasajili wanainchi hili waweze kufaidika na shuguli nzima ya kupata huduma ya serikali. wanainchi wamekuja hili waweze kusajili manake pia wamevaa barakoa pia kijikinga dhidi ya virusi a Ama magongwa yanayoweza kupata wakitangamana pamoja au wenyewe kwa wenyewe.

Mktatha bado ni wa kiserikali ambacho kinahusosha mchezo. Mchezo yenyewe ni ile wa voliboli na timu mbili ya wanawake, wako katika kinyang'anyiro cha chenyewe. Wana wa kike ambao wamepata kupata ile ushindi. Watazamaji pia wako pale nyuma wanaweza kuwashangilia, timu zao ili waweze kuhakiki kwamba ushindi umekua wao.

Ofisi ya serikali ambayo inahusiana na shuguli nzima ya kupeana vitambulisho kwa wananchi ambapo pia gari ziko tayari hili ziweze kupelekwa katika sehemu mbalimbali hili wanainchi waweze kupata vitambulisho vyao. Vile vile pale wameziweka katika box ama sehemu zinaweza kupatikana kwa rahisi.

Muktadha ni wa kiserikali ambacho kinahusisha wananchi wa kawaida ambao na generation mzima na kuweza kushabikia timu yao. Pengine ata wanasherehekea uhuru wao maanake wamevaa zile mavazi rasmi za uzalendo, wengine wamebeba bendera, wengine vitambaa ambazo ni za Kenya. Wana katika ile hali ya kushangilia.

Muktadha ni ya viongozi au uongozi wa kiserikali ambayo inahusisha Rais wa nchi pamoja na jaji ama hakimu mkuu. Vile vile kuna spika wa Bunge. Pale wamebeba vyeti ambavyo pengine zinaashiria kwamba Uhuru wa hizo sehemu mbalimbali za uongozi wa nchi.

Muktadha ni wa kiserikali kile kitengo ambacho kinahusiana na mambo ya mchezo ambapo pale kuna wachezaji ambao wanamenyana. Mchezo ni wa kandanda. Mashabiki pia wamekuja kwa wingi ili waweze kushabikia timu zao kana kwamba waweze kupata ushindi.

Muktadha bado ni ile wa kiserikali ambayo inahusiana na kile kitengo cha mchezo ambapo pale kuna mashabiki ambao wamejitokeza kwa wingi kuweza kushabikia timu yao. Nia yao kuu ni kutakiatimu yao ushindi. Wamejitokeza vilevile wamebeba vibango mbalimbali ikionyeshwa kwamba wako katika shughuli nzima za kushangilia timu.

Ni afisi ya kiserikali ambayo inatoa huduma za kiserikali. Pale kuna watu ambao wamekuja kujisajili, kuna wale ambao wanawasajili. Vilevile kuna vifaa ambavyo vinaweza kutofautisha mtu mmoja na mwingine. Shughuli ni nzima ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata zile vifaa ama zile services za serikali kwa urahisi.

Umma ya kushangilia au mashabiki wanaoshangilia timu zao inaendelea pale. Wengine wamebeba tarumbeta, wengine wanashangilia kuonyesha mkono, wengine wanacheka. Hivyo basi shughuli nzima ya furaha pengine bao limefungwa wanasherehekea.

Afisi ya serikali ambayo inahusiana na mambo ya watu wanataka huduma ya kusafiri kutoka nje ya nchi wanazipata. Kuna pale waziri ambaye anakiri kwamba mambo ambayo yanaendelea pale ni sawa sawa na vile viwango ambavyo vinahitajika. Pia kuna afisa wa usalama ambaye anahakiki kwamba usalama uko pale.

Tuko katika mchezo wa soka. Kuna wachezaji kutoka kila sehemu ,wa Gormahia na FC Leopards wako pale. Kuna watazamaji ambao pia wamekuja. Bado wako goli moja moja, dakika ni kile kipindi cha Kwanza, dakika za arubaini na mbili na sekunde hamsini na mbili.

Muktadha ni wa mchezo ambapo inahusisha timu mbalimbali kutoka nchi tofauti ikiwemo Kenya. Katika shughuli zima za kinyang'anyiro cha kandanda. Kuna washabiki ambao wamejaa katika uwanja wenyewe. Wamekuja kushabikia timu zao ili wadhibiti kwamba wamepata ushindi ambayo itawasaidia kuendeleza shughuli nzima za michezo.

Muktadha bado ni wa kiserikali. Maafisi za kiserikali ambazo zinahusiana na kiwango ambacho kinatoa vitambulisho kwa wananchi wa kawaida. Tayari zishawekwa katika vipango mbalimbali ambavyo ziko tayari kupelekwa kwa wananchi ili waweze kuzichukua na kuzitumia katika shughuli zao za kawaida.

Muktadha ni wa uongozi wa kiserikali. Pale kuna rais na vilevile kuna jaji mkuu. Pale nyuma wanalindwa na walinzi wa usalama ili kuhakiki kwamba hakuna yeyote ambaye ametatiza usalama na shughuli yenyewe imeenda bila tashwishi lolote.

Ni ofisi ya kiserikali ambayo inatoa Huduma zote za serikali kwa mwananchi wa kawaida. Wananchi pale wameketi wanangoja zamu yao ifike Ili waweze kuhudumiwa. Mhudumu bado anazungumza na mmoja wa wateja ambayo ana tarakilishi lake ambayo inamsaidia kufanya shughuli nzima za kutoa huduma kwa mwananchi wa kawaida.

Ni ofisi ya kiserikali ambayo inahusiana na mambo ya kutoa huduma za kiserikali kwa mwananchi wa kawaida, kuna pale mhudumu anazungumza na mteja pengine wanajadiliana ili waweze kupata suluhu kwa matatizo imeleta mwake na wa kawaida.

Muktadha ni wa kisiasa ambapo pale kuna chama cha Jubilee ambacho ni chama ambacho kinatumika na vyongozi mbalimbali wanapotaka kuwania nafasi za kisiaa ama za uongozi. Ina ishara za ndege ambaye anabeba kijiti kuashiria kwamba ni chama cha amani na pia iko na ishara ya nyekundu. Hio ndio inachotambulisha chama hicho tofauti na zingine.

Muktadha ni wa kiserikali ambapo pale kuna cheti cha kuzaliwa ambaye ilipewa mwananchi wa Kenya. Alizaliwa katika hospitali ambapo aliweza kupewa cheti chenyewe.

Kuu ya kenya inachukua maoni kutoka kwa wananchi jinsi ambavyo wanaweza kuwahudumia vyema na pia wanawaelezea kuhusu shughuli mzima ya kutoa huduma za haki na vilevile wanataka kuimarisha uhusiano wao kati yao na wananchi wa kawaida.

Muktadha ni wa kiserikali, basi inahusisha Ile kitengo cha mchezo ambapo kuna pale wachezaji ambapo kabla kuanza kinyang'anyiro enyewe wanakuja pamoja pengine kufanya sala Ili pengine Mungu aweze kuwajalia, aweze kupata ushindi. Vile vile mashabiki wamekuja kwa wingi wao. Wameketi, wanangoja kinyang'anyiro enyewe kianze. Uwanja tayari Yuko sawa katika shughuli nzima za kuanza mchezo wa kandanda.

Muktatha ni ya kiofisi ambao unatoa huduma wa serikali kwa wananchi, na pale muhudumu anaweza kuzungumza na mwananchi ambaye pengine amekujia zile huduma. Kuna viti kando, na kuna sehemu ya kujisajilisha, vilevile kuna tarakilishi na.

Muktadha ni wa uongozi, kile kitengo kinachohusiana na mambo ya kutoa haki kwa wananchi wa kawaida. Jaji mkuu anapeana hotuba yake kwa wanahabari ili aweze kujulisha wananchi yale ambaye anataka waweze kusikia.

Nani wa ofisi za kiserikali ambayo inahusiana na ile mambo ya kutoa huduma kwa wananchi wa kawaida. Pale kuna mteja ambaye amekuja katika shughuli nzima ya kuweza kusajiliwa pengine kupata huduma mbalimbali za serikali, vile vile kuna afisa ambaye anahusiana na shughuli nzima ya kusajili watu. Naam, katika shughuli nzima za kuhakikisha kwamba wananchi wa kawaida wanapata, vile vitengo mbalimbali vya serikali.

Muktadha ni wa ofisi ya kiserikali ambayo inahusiana na shughuli nzima za kupeana huduma za kiserikali. Wananchi pale wamekuja, wameketi na wanangoja nafasi yao ifike ili waweze kupata zile huduma na vile vile wale ambao wanatoa huduma yenyewe wameketi katika vibango tofauti tofauti. Kuna pale vitarakilishi ambavyo wako nazo ili viweze kuwasaidia katika shughuli nzima za kuendeleza huduma za kiserikali.

Kwa mahakama ambapo pale kwa jaji mkuu, na majaji wengine ambao wameketi wakisikiliza kesi ambao imewasilishwa mbele yao. Pia wale wameshtaki na washtakiwa wamekuja pale kuhudhuria hili waweze kupata haki baada ya kubeba kesi zao koti.

Muktadha ni bado ile ofisi inayohusiana na kutoa huduma za kiserikali ambapo pale kuna watu wamekuja iliwaweze kusajiliwa na vilevile wanatumia teknolojia ya kisasa iliwaweze kuwasajili wananchi wa kawaida, wengine pengine wamekujia vitambulisho vyao na wameweka laini ili kungoja zamu zao ili iweze kufika.

Ni shughuli ya spoti ambapo kuna watazamaji ambao wanakuja kushabikia timu zao ikiwemo timu ya Bandari naona pale mashabiki wako wamebeba bendera wamevaa sare za timu zao na vilevile pale nyuma kuna wale ambao wamekuja kutazama mchezo wenyewe na pia wanasherekea naam ni hali ya kusherekea.

Muktadha ni wa ofisi za kiserikali ambayo inatoa huduma za kiserikali. Mwananchi wa kawaida pale amekuja katika shughuli nzima, pengine ya kusajiliwa. Amevaa baraka ili pengine kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuja kwa kutangamana kwa karibu sana na yule ambaye anatoa zile huduma. Vilevile mhudumu mwenyewe katika shughuli zake ako pale katika tarakilishi lake anaweza kuhakikisha kwamba ni huyu mteja ndiye anafaa kupata zile shughuli nzima.

Katika ofisi ya serikali ambayo inapeana huduma za kiserikali zikiwemo zile kujisajili, ama kupata huduma mbalimbali kama vile kupata vitambulisho, ama kuweza kusajiliwa katika vile vitengo mbalimbali vya kiserikali. Na pale kuna waziri ambaye amekuja kutembelea kuhakikisha kwamba mambo ambayo yanaendelea pale ni sawa, sawa na kile kiwango ambacho kinahitajika.

Watu wamejumuika pengine wanaashiria ile siku kuu ya Madaraka maanake wamevaa nguo za kitaifa, wengine wamevaa nguo ambazo ziko na bendera za nchi yao, wengine wako pale na tarumbeta wanazipiga, wengine wanashangilia, bila shaka wako katika hali ya kusherehekea.

rigi, pengine ya sport , ambapo pale wasabiki wa wakenya wa Gormaia, wanakuja pale wanashabikia timu zao, wanabeba vitu mbali mbali zikiwemo pale madramu za kupiga, wenginewamebeba nyundo, wengine heh firimbi .Wengine wamebeba barakoa na vituingine ambao inasaidia kushabikia timu yao, ili waweze kupata ushindi.

Muktadha ni ofisi inayohusiana na kutoa huduma za kiserikali kwa mwananchi wa kawaida. Bila shaka wananchi wamefika na wametulia tuli wanangojea zamu yao ifike ili wapate kuhudumiwa. Pale kuna mmoja wa mhudumu ambaye anajaribu kutuliza ama kuwaeleze jinsi ya kufuata ili kupata huduma zenyewe.

Wa kiserikali. Ofisi ambayo ina uhusiano na kutoa huduma za kiserikali kwa wananchi wa kawaida ikiwemo kuwasajili waweze cheti za kuzaliwa ama waweze kupata kitambulisho. Naam kuna pale ambaye anapenda zina huduma anaweza kuwa elimusha ili waweze pengine kufuata yale ambayo inafaa kufuatiliwa pale. Ili waweze kupata huduma bila taswishi lolote.

Serikali au viongozi, ambapo kule, kuna raisi vile vile kuna pale hakimu mkuu. Vile vile kuna viongozi mbalimbali ambao wamewaandama. Kuna pale askari ambao wanahakikisha humu kuna usalama wa kutosha ili pengine raisi na hata waziri wengine wasiweze kulemewa wa kukosa usalama.

Taasisi ya kiserikali ambayo inayohusiana na mambo ya kutoa huduma ya kimsingi kwa mwananchi wa kawaida. Wananchi wamekuja pale wameketi wanangoja ili zamu yao ifike ili waweze kuhudumiwa, pia kuna pale mhudumu ambaye anakuja kwa ajili kwamba wananchi wanapata zile faida, ama zile mahitaji ambayo wakonayo yanaweza kutatuliwa bila tashwishi lolote.